Hapa tuna dawa, na dawa ni ya kutibu surua. Surua ni ugonjwa ambao hupatikana sana sana, kwa watoto. Ugonjwa huu huleta vipele mwilini, na mafua. Dawa hii hapa, hupewa ikiwa dosi moja kama chanjo, ili kuzuia ugonjwa huu.

Hapa tunaliona wingu la moshi na vile mshairi alisema, penye moshi pana jambo, kwa hivyo kuna lile ambalo linachomeka pahala apa na tunaona umati wa watu, kila mtu anatembea na wengine wamesimama ili kuangalia linaloendelea.